Hapa ni mahali watu wanatengeneza vitambulisho kuna watu wa watoto ambao wamekaa huku wakijaza fomu zinazotumika kutengeneza vitambulisho, pia mezani kuna vitu au vichuma ambazo vinatumiwa, pia kuna watu ambao wamesimama huku wakisaidiwa kutengeneza vitambulisho zao.

Hapa kuna watu ambao wamejikusanya, wamesimama kwa jengo fulani. Wanaonekana kuwa wanashabikia kikundi kinachoendelea. Mmoja wapo ni mwanamke ambaye ameshika bendera la Kenya. Wengi wao wamevaa shati nyekundu , wengine wanaonekana kuwa wanapiga makofi.